Hili ni tangazo kutoka kampuni ya lesheni tangazo ili Ina haina mbalimbali za bima zinazotolewa kama vile bima ya maji bima ya ajali binafsi bima ya vitu vya dhamani na kupambana na upanuzi wa vifuniko na Huduma zaidi bima hii inalenga nyumba na kumaliza hatari mbalimbali.

Hii ni tangazo la bima ya ajali binafsi kutoka kampuni ya Shemin Insurance . Inaonyesha mwanamke mchangamfu akiwa ameketi huku ujumbe ukisisitiza umuhimu wa usalama wa mteja. Maneno makuu ni your safety our priority na kuna nambari ya simu pamoja na tovuti ya kampuni kwa mawasiliano.

Lori hii inabeba magari mengine. Hili ni lori kubwa liliyobuniwa maalum kubeba magari kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lori hili lina rafu au jukwaa ambalo magari huwekwa juu yake kwa mpangilio salama ili yasiaribike wakati wa usafirishaji. Mara nyingi magari yanapakiwa lori hii pale wanapouzwa au kusafirishwa kwenda maduka, wateja au bandari.

Huu ni ukurasa wa kuingia kwenye tovuti au programu ya Kopokopo, huduma inayotoa zana rahisi za biashara. Kuna sehemu za kuingiza jina la mtumiaji na neno siri. Pia kuna chaguo la kukumbuka maelezo ya kuingia na kipengele cha usalama cha reCAPTCHA kinachoonyesha kwamba kitute.

Yameegeshwa kwenye maegesho ya magari. Gari hili lina rangi ya buluu na lina magurudumu makubwa na miondoko ya kisasa Gari hili linaonekana kuwa na muonekano wa kifahari na ni sehemu ya magari yanayo zalishwa na kampuni maarufu ya Goni.

Gari jeupe la michezo likisimama mbele ya lango la huduma lenye milango ya moja kwa moja. Milango ina maandishi yanayosema walk slowly . Dari linaonekana kuwa na sura ya kisasa na ya mzunguko. Mwangaza wa jioni unaunda mazingira tulivu na safi.

Hili ni duka linalouza vyakula na bidhaa za kila siku kama vile mboga , matunda ,sukari ,unga ,maziwa , mafuta, ndizi ,nyanya na kadhalika. Katika kiswahili grocery huitwa duka la vyakula au duka la mboga . Watu ununua mahitaji ya jikoni hapa ama kutumia katika biashara ndogondogo.

Muuzaji anaonekana kumkabidhi funguo za gari mnunuzi .Biashara ya kuuza magari ni shughuli ya kununua na kuuza magari mbalimbali kama vile abiria ,lori, pikipiki ama magari ya biashara .Wauzaji uchukua magari kutoka kwa wazalishaji ,wasambazaji au wamiliki wa awali na kuuza kwa wateja binafsi au tahasisi.

Hili ni duka la viatu na ni sehemu ya biashara inayouza viatu aina mbalimbali kwa wateja. Katika duka hii unaweza kupata viatu vya kiume, kike, vya watoto kwa madhumuni tofauti kama kuvaa kazini, shuleni au burudani. Viatu vinaweza kuwa vya ngozi, vya roba au nyenzo nyingine na duka hili huweza kuuza viatu vya kawaida au vya kifahari.

Hii ni noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya. Fedha hizi ni taslimu. Noti hizi zinatumika kwa manunuzi mbalimbali. Mkusanyiko huu unaonekana mkubwa, unaashiria kuwa na pesa nyingi mkononi. Hii inaweza kuwa na manufaa kwa malipo ya haraka. Hata hivyo, ni muhimu kuhifadhi pesa kwa usalama. Noti za shilingi ni sarafu rasmi nchini Kenya.

Hii ni risiti ya malipo ya huduma kutoka kwa serikali ya Kenya, haswa kutoka katika Directorate of Crimininal Investigation. Risiti inaonyesha nambari ya maombi, nambari ya rejea ya bili, tarahe, huduma iliolipiwa.

Ile ni duka la magari Hyundai, magari mbalimbali ya Hyundai yameegesha mbele ya jumba hilo yakiwemo gari jeusi na gari gari jeupe, duka lina mwonekano wa kisasa na vile nimbo kubwa juu ya mlango, ndani ya duka kuna taa nyingi za mwangaza na mapambo ya kusheherekea, hii ni sehemu ya biashara ya magari ambapo wateja huja kununua ama kupata huduma zinazohusiana na magari ya Hyundai.

Hizi ni biashara ndogo ndogo za kipato kidogo zinzoweza kuanzishwa kwa mtaji mdogo, na zinahusisha shughuli za kila siku zinazo lenga kukidhi mahitaji ya jamii. Biashara hizi zina faida kwa kuwa zinahitaji mtaji mdogo zinaweza kuendeshwa karibu na makazi na hutoa ajira kwa wengi.

Magari haya yamo kwenye maegesho makubwa yaliyojaa magari ya rangi na miundo tofauti, yaliyoegeshwa kwa mpangilio mzuri. Hii inaonekana kuwa ni sehemu ya yadi ya magari ama gala la magari. Biashara ya magari hasa uuzaji wa magari mapya au yaliyotumika hufanyika humu.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja na ni sarafu rasmi inayo tumika nchini kenya. Noti hii ina thamana na shilingi elfu moja na hutumika katika shughuli za kila siku kama kununua bidhaa na huduma. Noti ya shilingi elfu moja ina rangi ya buluu na ina picha ya Jomo Kenyatta baba wa taifa pamoja na picha za mandhari mbali mbali ya kenya ni moja wapo ya noti za thamani kubwa zinazo tolewa na benki kuu ya kenya.

Hii ni kiwango cha ubadilishaji wa fedha za kigeni katika benki kuu au kituo cha kubadilisha fedha inayoonyesha viwango vya kununua na kuuza sarafu mbalimbali kama vile dola ya marekani, pauni ya uingereza na yuro.

Magari mingi yamepangwa kwa mstari katika maeneo kubwa wa maekesho Kuna aina tafauti ya magari sikuwa na rangi kama nyeupe, kijani, yeupe na nyekundu magari haya yanaoneka kwamba ni mapya ama hali mzuri eneo hili inawesa kuwa ni ya kuuza magari au ghala la kuhifadhi hakuna watu ambao wanaonekana karibu miti mrefu Iko nyuma ya maekesho.

Hii ni familia yenye furaha yeye baba mama na mtoto mdogo wakitazama kitu kwenye kompyuta. Maneno yanajitokeza ni tunza jamii na CIC Family medisure yanayohimiza kuhifadhi afya ya familia kupitia bima ya afya kutoka CIC group. Inasisitiza umuhimu wa afya kwa familia.

Magari haya ya kisasa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya eneo la kufulia magari au maegesho ya ndani. Magari haya ni ya aina tofauti na rangi mbalimbali, ikiwemo magari meupe, bluu na meusi. Nafasi hii inaonekana kuwa ya kisasa na yenye mwanga mzuri, ikionyesha usafi na mpangilio mzuri. Inawezekana ni sehemu ya kuonyesha magari kwa ajili ya kuuza au kwa ajili ya huduma maalum kama kufulia au kutunza magari.

Hili ni tangazo kwa watu wa bodaboda kuchukua bima. Bima ya bodaboda ni aina ya bima iliyobuniwa mahususi kwa madereva wa bodaboda ili kuwapa ulizni didhi ya hatari zinazoweza kutokea wakati wa kazi zao. Bima hii inaweza kuhakikishia madereva fidia kwa ajali ya trafiki, majeraha au hata kifo.

Haya ni magari ya kifahari na ya hali ya juu yenye vipengele maalum vinavyotoa starehe, usalama na utendaji bora zaidi ikilinganishwa na magari ya kawaida. Magari haya yanajumuisha chapa maarufu kama vile Mercedes. Magari ya kifahari huwa na muundo mzuri, teknolojia la kisasa na vifaa vya ndani vinavyoongeza faraja kama vile viti vya ngozi, mfumo wa sauti wa hali ya juu na kadhalika.

Hili ni duka la jumla lililojazwa na bidhaa mbali mbali za kila siku. Kwenye duka hili kuna viru vifurushi vikubwa via bidhaa kama unga wa mahidi, sukari na bidhaa nyingine za chakula ambazo zimepakiwa kwenye mifuko mikubwa. Pia kuna vinywaji vya soda na bidhaa za vinywaji kwa jumla vilivyo pangwa kando kwa ajili ya mauzo. Juu ya duka kuna bango la huduma ya Mpesa ambalo ni huduma maarufu ya malipo na uhamishaji wa fedha kwa njia ya simu.

Mtu huyu anauza na kupanga bidhaa za makufuli kwenye kibanda cha soko. Viatu hivyo vina mapambo ya kipekee zinavyoonyesha ubunifu wa mikono. Hii ni mfano wa biashara ndogondogo ambayo huchangia katika kupata kipato na ajira mitaani na kwa vijana.

Hii ni tangazo ya huduma ya bima ya afya inayoitwa Cover Bora Medical Cover kutoka kwa Jubilee Health Insurance . Huduma hii ni kwa mahitaji yamgonjwa aliyepoteza afya na anahitaji kulazwa hosipitalini. Bei ya huduma inaanzia shilingi elfu sita mia mbili kwa mwaka.

Hivi ni viatu ambavyo hutengenezwa kwa mkono na jamii ya Maasai .Viatu hivi vinavyotengenezwa na jamii ya maasai vina nguvu ya kutunza utamaduni , sio ubora tu mbali pia mageuzi mazuri kwa mazingira na maisha ya mahudi . Moja ya asili ya urithi inahakisi ustadi na dhamani ya utajiri ya Kenya.

Magari manne yameparkiwa kwa mstari kwenye eneo lenye majani. Magari haya yanaonekana kuwa ya kisasa na yana namba za usajili za Kenya. Magari haya yameparkiwa pembeni mwa kila mmoja kwa mpangilio mzuri. Nyuma kuna miti na mawingu kwenye anga ya wazi ikionyesha kuwa ni mchana na hali ya hewa ni nzuri.

Duka hili kwa jina Royal Star ni duka dogo la kuuza maziwa na bidhaa za maziwa. Ambapo watu wanaweza kununua maziwa safi na baridi moja kwa moja kutoka mashine hiyo. Pana picha za bidhaa mbali mbali za maziwa kama siagi, jithini mayai na bidhaa za mkate. Duka hili, linaonyesha huduma rahisi na haraka kwa wateja walioko eneo hilo.

Mikono hii imeshika noti ya shilingi elfu moja. Hii ni sarafu rasmi inayotumika nchini Kenya yenye thamani ya shilingi elfu moja. Noti hii ina rangi ya bluu na inapicha ya baba wa taifa pamoja na madhari za kitamaduni na maendeleo ya nchi. Noti ya elfu moja hutumika kununua bidhaa na huduma mbali mbali na ni moja ya noti za thamani kubwa zinazotolewa na benki kuu ya Kenya.

Magari haya yameegeshwa kwa mstari mmoja katika sehemu ya maegesho. Magari haya ni ya aina ya SUV na yanaonekana kuwa mapya au katika hali nzuri. Mandhari ni jioni jioni au asubuhi kutokana na mwanga jua unaoonekana pembeni. Eneo linaonekana kuwa la kibiashara au la ofisi.

Hili ni tangazo la bima ya Mayfair ambayo ni huduma ya bima inayotolewa na kampuni ya Mayfair inayolenga kutoa ulinzi wa kifedha kwa wateja wake dhidi ya hatari mbali mbali. Hutoa bima mbali mbali ikiwemo bima ya afya, bima ya gari, bima ya maisha, bima ya mali na bima za biashara. Kupitia bima hizi mteja anahakikisha mali na maisha yake yanalindwa dhidi ya hasara.

Hili ni tangazo la pima kuipita suimu manano kwenye picha yanahamasisha watu kupata pima kea hurahisi kuipita mtandao, hii inaonyesha jinzi tekinolochia inavyu rahisisha huuduma pima bila kutembeles ofisi hivi kuokoa muda na gharama.

Ya kijivu au chuma imeeegeshwa juu ya uwanja wa majani. Nyuma ya gari kuna mtu ambaye amevaa koti la rangi ya njano na kofia, ako na kofia na anaonekana akiwa amelala au amesimama karibu na gari. Picha hii inaonyesha mazingira ya nje na miti midogo midogo mingi na upande wa wazi.

Wanaume wawili wamesimama pamoja na mwanamke mmoja hawa ni wataalamu waliobobea katika fani maalum kutokana na mafunzo ya kitaaluma na uzoefu wanafanya kazi kwa kuzingatia viwango vya kitaalamu maadhili na ujuzi maalum mifano ya wataalam nikama vile madaktari walimu wahandisi wanasheria na fundi

Mpesa ni huduma maarufu ya kifedha ya simu inayoruhusu watu kuhifadhi kutuma na kupokea pesa kutumia simu za mkononi bila haja ya akaunti ya benki. Ilianzishwa kenya mwaka wa elfu mbili na saba na sasa inatumika katika nchi kadhaa afrika na Asia.

Duka la kubadilisha fedha ni duka ambalo huduma zinazotolewa ni pamoja na kubadilisha sarafu za kigeni na kutuma au kupokea pesa kupitia mitandao kama vile mpesa, wester union na moneygram. Hii huchangia sana katika maendeleo ya kifedha nchini.

Ni matangazo ya bima rahisi kwa bodaboda. Tangazo hili linaelezea kwamba unaweza kulinda bodaboda yako kwa bima ya gharama nafuu, ya kifungu cha tatu, kwa miezi sita, kwa bei ya shilingi elfu mia tano tu. Hii ni njia rahisi na ya haraka kupata bima kwa bodaboda.

Risiti ya kupata malipo kutoka mamlaka ya bandari ya kenya inaonyesha kuwa malipo yametolewa kwa huduma za bandari. Risiti hii ni muhimu kwa kudhibitisha malipo na kuweka kumbukumbu za kifedha katika biashara za usafirishaji na kupokea mizigo.

Soko la magari ni sehemu ambapo magari yanauzwa na kununuliwa. Iwe mapya au yaliyotumika. Hapa wauzaji huonyeshwa magari yao kwa wateja wanaotafuta magari kwa matumizi binafsi au biashari. Bei hutafautiana kulinganana na hali ya gari, aina na mwaka wa kutengenezwa.

Soko la mboga hasa kabichi, ambalo lina mchango mkubwa kwa uchumi wa ndani, biashara ndogo ndogo kama hizi huongeza kipato cha familia, kukuza ajira na kuchangia pato la taifa, hata hivyo, huchafua mazingira na mazingira machafu huathiri afya na uzalishaji.

Simu hii inaonyesha Mpesa. Mpesa ni huduma ya kifedha ya simu inayoruhusu watu kutuma, kupokea na kuhifadhi pesa kwa kutumia simu ya mkononi. Ilianzishwa nchini kenya na kampuni ya Safaricom na sasa inatumiwa pia katika nchi nyingine. Kupitia mpesa mtu anaweza kutuma pesa kwa mtu mwingine kupokea pesa kuweka au kutoa kwa pesa kwa wakala wa mpesa kisha kununua bidhaa na huduma.

Hili ni gari maarufu la usafirishaji lenye uwezo mkubwa, linatumiwa sana kwa usafiri wa abiria na mzigo duniani kote hasa katika nchi za Afrika. Ni gari la aina ya van linalojulikana kwa uimara urahisi wa matengenezo na matumizi mengi ina uwezo wa kubaba abiria wengi na mizigo nyingi.

Maduka mengi chini Kenya hutoa huduma ya empesa, kama kuweka na kutoa pesa pia bili ya kutoa pesa kwa simu, hii hufanya maduka kuwa sehemu muhimu kwa huduma za kifedha kwa watu wengi hasa vijijini huduma hizi ni haraka na ni salama.

Mwanaume huyu anaonekana kumwaga maziwa kutoka mashini ya kuuza maziwa safi kwa hiari ikifanya kazi kama ATM ya mpesa ,mtumiaji anaingiza kiasi analotaka kulipia kwa pesa taslimu au kwa kupitia mpesa kisha mashini inatoa maziwa kwa usahihi.

Magari haya yameegeshwa katika mnada wa magari ama soko la magari na ni mahali ambapo magari yaliyo mapya au yaliyotumika huuzwa kwa wateja. Hapa wauzaji na wanunuzi hukutana, magari huonyeshwa na biashara hufanyika moja kwa moja. Baadhi ya magari huuzwa kwa bei iliyowekwa huku mengine yakiuzwa kwa njia ya mnada.

Biashara ya kuosha magari ni huduma ya usafi inayotoa ajira na kipato kwa vijana wengi. Huduma hii inahusisha kusafisha magari ndani na nje kwa kutumia maji pamoja na sabuni. Ni biashara ambayo huhitaji pesa kidogo kuanzisha lakini yaweza kukuza mapato kwa haraka ikiwa mahala ni pazuri na huduma ni bora.

Noti ni aina ya pesa ya karatasi inayotumika kama njia halali ya malipo nchini Kenya. Zinachapishwa na banki kuu ya Kenya na hubeba alama, maandishi pamoja na picha za kitaifa, zinazowakilisha utambulisho na urithi wa nchi.

Kituo cha kuuza magari ni sehemu ambapo watu huuza na kununua magari mapya pamoja na yaliyotumika. Hutoa fursa kwa wanunuzi kupata magari mbalimbali kwa bei tofauti kutoka kwa wauzaji. Pia, soko hili husaidia wauzaji kupata wateja na kukuza biashara za magari nchini.

Magari haya ni ya kuuza na inapatikana katika soko au sehemu ambapo watu huja kuuza na kununua magari ikiwa ni pamoja na magari yaliyotumika, magari mapya. Hapa kuna patikana aina mbali mbali za magari kwa bei tofauti na wanunuzi wanaweza kulinganisha chaguo kabla ya kununua.

Mwanaume huyu anaonekana kufurahia gari lake jipya. Gari jipya ni gari ambalo halijawahi kutumika au kuuzwa awali na liko katika hali yake bora. Gari hizi hutengenezwa na wazalishaji wa magari na huuzwa moja kwa moja kwa wateja au kupitia wauzaji rasmi. Gari mpya huwa na teknolojia za kisasa viwango bora vya usalama na udhibiti mzuri wa mazingira.

Soko la matunda lina mchango mkubwa katika uchumi kwa kukuza biashara na ajira. Mauzo ya matunda huongeza mapato kwa wakulima, wauzaji na wafanyabiashara. Pia husaidia kilimo, usafirishaji na viwanda vya chakula, hivyo kuchangia ukuaji wa sekta mbalimbali za kiuchumi.

Biashara ya mapambo kama vile mikufu, herini, na vikuku ni biashara ndogondogo inayowezesha wajasiriamali kupata kipato. Inachangia uchumi kwa kukuza ajira hasa kwa wanawake na kukuza ubunifu wa bidhaa za kienyeji, zinazovutia wateja wa ndani na wa kigeni.

Wanaume hawa wawili wanaoneka katika kituo cha mafuta au kituo cha gesi ni sehemu ambapo watu huenda kujaza mafuta ya magari kama petroli, diseli au gesi ya kupikia kituo hiki pia mara nyingi huwa na huduma za ziada kama duka la vidogo, huduma za kusafisha magari na mabomba ya maji. Kituo cha mafuta ni muhimu kwa usafiri wa magari na shughuli za kila siku kwa sababu kinahakikisha magari yana mafuta ya kuendelea kusafiri.

Biashara ndogo ndogo kama vile bodaboda na maduka zina mchango mkubwa katika uchumi wa Kenya. Huzalisha ajira kwa watu wengi hasa vijana na wamama. Huchangia kipato kwa familia na kuongeza kipato cha taifa kupitia kwa kodi. Biashara pia hutoa bidhaa na huduma kwa gharama nafuu hivo kuimarisha uchumi wa jamii na taifa kwa jumla.

Gari linalobeba magari mengine husaidia kusafirisha magari mengi kwa wakati moja. Hii hupunguza gharama za usafiri kwa kuokoa muda na kuongeza faida kwa wafanyibiashara. Pia huchochea ukuaji wa sekta ya biashara na usafirishaji hivyo kuchangia katika maendeleo wa uchumi wa nchi

Duka la mboga linalouza mazao ya kilimo kama vile mahindi, mihogo na matunda. Maduka haya ni sehemu muhimu katika uchumi kwani hutoa ajira kwa watu na husaidia wakulima kuuza mazao yao kwa urahisi hivyo maduka haya huchangia ukuaji wa biashara ndogo ndogo na kuinua maisha ya jamii.

Hili ni duka la vitambaa ambavyo ni vya kiasili ya kiafrika. Ni mahali ambapo huuzwa vitambaa vya asili ya afrika ambavyo hutumika kwa ushonaji wa mavazi ya kitamaduni kisasa ama kwa mapambo ya nyumbani. Vitambaa hivi vina rangi angavu michoro ya kipekee na ubora tofauti kulingana na aina yake.

Biashara ndogo ndogo zinaendelea kama vile M-Pesa. Duka la M-Pesa ni sehemu ambapo watu wanaweza kufanyia miamala mbalimbali ya huduma ya kifedha ya simu ya M-Pesa. Katika duka hili wateja wanaweza kuweka pesa kwenye akaunti ya M-Pesa, kutoa pesa kutoka kwenye akaunti ya M-Pesa, kutuma na kupokea pesa kwa kutumia simu, kulipia bili mbalimbali kama umeme, maji na ada.

Magari ni muhimu katika uchumi kwa kusafirisha bidhaa na watu kwa haraka na kwa ufanisi. Yanachochea biashara kuongeza ajira katika sector ya usafiri na matengenezo na uwezesha upatikanaji ya huduma mbalimbali, pia huchangia katika mapato ya serikali kupitia ushuru na ada mbalimbali.

Hili ni gari la kifahari. Ni gari lenye sifa za kipekee zinazojumuisha muundo mzuri, vifaa vya kisasa, faraja ya hali ya juu na teknolojia za hali ya juu. Gari hii hutengenezwa kwa ubora wa hali ya juu, na mara nyingi hutumia vifaa vya gharama kubwa kama ngozi halisi, mfumo wa sauti bora na mfumo wa usalama wa kisasa.

Kampuni ya Anziano inatangaza bima kwa pikipiki. Huduma hii inajumuisha bima ya mwaka mmoja kwa shilingi elfu nne na bima ya miezi sita kwa shilingi elfu mbili na mia tano. Bima hii inalinda pikipiki na mmiliki wake dhidi ya hatari mbalimbali kama vile ajali na uharibifu.

Mpesa ni huduma ya kifedha ya simu inayowezesha kutuma na kupokea pesa, kutoa na kuweka pesa, kulipa bili, kununua muda wa maongezi, kuomba mikopo na kufanya manunuzi. Inarahisisha maisha, huokoa muda na huimarisha biashara na ushirikishwaji wa fedha kwa watu wengi.

Hizi ni vitu vya kale vya makumbusho ama vifaa vya kale. Ni vitu vilitengenezwa au kutumiwa na binadamu zamani kama zana, vyombo, sanamu au vyombo vya jikoni ambavyo vinasaidia kuelewa maisha, utamaduni na historia ya watu waliotangulia. Huwa zinapatikana wakati wa uchimbaji wa wa makaburi, maeneo ya kale au katika makumbusho.

Bima ya afya iitwayo Cover Bora Medical Insurance kwa ushirikiano na Jubilee Insurance ina faida zinazotajwa ambazo ni pamoja na uchunguzi wa afya, ada za daktari, dawa, huduma maalum, uzazi na upasuaji wa siku hiyo. Muuguzi akizungumza na mgonjwa na kuna mikono ya watu wakipeana mikataba. Pia kuna mawasiliano na tovuti ya kampuni hiyo.

Tangazo kutoka Kenya Orient Insurance linalowahimiza wateja kudhibitisha cheti chao cha bima. Mteja anapaswa kuingiza nambari ya usajili ya gari na cheti. Huduma hii husaidia kuhakikisha usalama na uhalali wa bima ya magari.

Hii ni bima ya afya. Ni kampuni ya bima inayotoa huduma za bima ya afya kwa watu binafsi, familia na makampuni. Inajulikana kwa huduma bora. Wateja hutumia simu ku kudai huduma bila kadi kwa njia raisi na ya kisasa.

Soko la magari ni mahali ambapo magari yanauzwa na kununulia. Ambapo watu wanaweza kuuza au kununua magari mbali mbali kama vile magari ya abiria, malori au magari ya matumizi mengine. Soko hili linawezesha biashara ya magari kufanyika kwa urahisi.

Pesa pal ni mfumo wa malipo wa kidijitali unaotumika afrika mashariki na kati kurahisisha miamala ya kifedha kwa njia salama na ya haraka. Inatumika kulipia bidhaa na huduma mtaandaoni kuuza tiketi za matukio ndege na hoteli kusimamia malipo ya biashara kutoa huduma za malipo kwa taasisi kama shule hospitali na mahakama. Hurahisisha biashara kwa kupokea malipo kutoka kwa wateja wengi.

Soko la magari ni mahali ambapo watu wanauza na kununua magari ya aina mbalimbali. Wauzaji huleta magari mapya au yaliyotumika ili wateja waweze kuchagua, soko hili ina manufaa kwa kuwa hurahisisha upatikanaji wa magari kwa haraka na pia linaongeza ajira kwa watu wengi wanaohusika katika uuzaji na utengenezaji wa magari.

Magari ya kifahari na majumba ya kifahari huonyesha hadhi ya kijamii na mafanikio ya kifedha. Nchini Kenya, matajiri huwekeza kwenye magari ghali na nyumba za kifahari mijini na maeneo ya kifukwe. Sekta hii huchochea ujenzi, ajira na biashara ya magari ya bei ya juu.

Teknolojia ya Mpesa ni mfumo wa malipo ya simu unaorahisisha kutuma na kupokea pesa kwa haraka na salama. Watumiaji wanaweza kulipia bidhaa , huduma na kushughulikia mambo mengine bila kutumia pesa taslimu pia huweza kuifadhi pesa na kupata mikopo midogo.

ATM ya maziwa ni mashine ya kuuza kwa uduma binafsi, uchangia uchumi kwa kuongeza upatikikanagi wa maziwa safi, kukuza ajira, kusaidia wakulima kuuza moja kwa moja kupunguza upotevu wa maziwa kutumia teknologia na kulinda walaji kwa usafi bora.

Mikungu mbalimbali ya ndizi kwenye soko. Inaashiria biashara ndogo ndogo. Uuzaji wa ndizi ni chanzo muhimu cha kipato kwa familia nyingi, unaosaidia watu kujikimu kimaisha kwa kulipia mahitaji yao ya kila siku kama vile chakula, elimu na afya.

Hii ni ofisi ya kutuma na kupokea pesa inayoitwa Juction Forex and Money remittance .Huduma zinazotolewa ni pamoja na Western Union Moneygram, mpesa na raymoney transfer .Ofisi hii ina milango ya vioo na mabango yenye rangi angavu yanayoonyesha huduma mbalimbali. Watu hutuma na kupokea pesa kutoka sehemu tofauti duniani.

Maegesho ya paa ni sehemu ya kuegesha magari juu ya jengo. Sehemu ambayo iko juu kabisa ya sakafu ya maegesho hutoa nafasi zaidi za kuhifadhi magari na husaidia kupunguza msongamano kwenye maeneo ya chini ya jengo au kwenye barabara

Magari ya kifahari ni magari ya kisasa yenye ubora wa hali ya juu yanayotoa starehe, usalama na hadhi. Yanatumia teknolojia ya kisasa, huwana muundo wa kuvutia na huendeshwa na watu wanaotaka faraja, nguvu na taswira ya mafanikio katika maisha.

GLORY FOREX BUREAU ni mojawapo ya burea ya kubadilisha fedha yaliyoidhinishwa na benki kuu ya Kenya. Inapatikana katika jiji kuu la Nairobi na ofisi yake imo Kimathi karibu na hoteli ya Hilton.

Biashara ya viatu nchini Kenya huchangia ajiri na mapato kwa waajasiri ya mali, viatu vya mitumba na vipya huuza sokoni, mtaani na mtandaoni. Huagizaji kutoka nje na ushonasaji wa viatu vya ngozi huimarika . Sector hii hustawi kutokana na mahitaji ya mara kwa mara ya watumiaji

Ni duka la bidhaa za sanaa na utamaduni. Ukuta zake zimepambwa kwa vinyago vya mbao, sanamu, barakoa za kitamaduni na vitu vya mikono. Bidhaa hizi huonyesha ustadi wa wasanii wa Kiafrika na hutumika kama mapambo au zawadi kwa watalii na wenyeji.

Matairi mazuri yanaashiria uwezo wa kifedha na uwekezaji katika sekta ya usafiri wa kuaminika. Gurudumu bora hupunguza gharama za matengenezo na kuchangia katika ukuaji wa kiuchumi kupitia usafirishaji wa bidhaa na huduma kwa ufanisi.

Noti hizi ni sarafu yenye thamani ya elfu moja zinazotumiwa kama fedha rasmi katika nchi ya Kenya. Katika muktadha huu noti ya shilingi elfu moja ni moja ya noti noti za thamani kubwa zinazotumika kwa malipo ya bidhaa na huduma. Ina rangi ya bluu na kijivu, ina picha za alama za taifa.

Madukaa za kuuza vitu msingi ni sehemu zinazouza bidhaa muhimu kama vile chakula, dawa na bidha za nyumbani. Ni muhimu kwa sababu huwasaidia watu kupata mahitaji yao ya kila siku kwa urahisi na kwa haraka. Maduka haya husaidia kuimarisha maisha ya watu na kukuza uchumi wa jamii.

Biashara ya kuuza viatu ni chanzo muhimu cha kipato kwa wafanya biashara wengi. Hufanyika katika maduka masoko au mitandaoni. Inatoa ajira kwa wauzaji, wasambazi na watengenezaji. Biashara hii huchangia uchumi wa jamii, huakikisha kwamba fedha zinazunguka katika jamii na kukiri mahitaji ya watu wa rika mbali mbali.

Teknolojia ya M-Pesa ni mfumo wa kutuma, kupokea na kuhifadhi pesa kwa njia ya simu. Inarahisisha biashara, huokoa muda, huongeza usalama wa fedha na huwezesha huduma za kifedha kwa watu wa maeneo ya mbali wasio na akaunti za benki. Ni chombo ambacho ni muhimu kwa uchumi.

NIi hizi ni sarafu za shilingi ishirini na shilingi kumi. Sarafu ni sehemu ya fedha za dhahabu, fedha au metati nyengine zenye thamani ndogo ndogo zinazotumika kwa malipo ya bidhaa na huduma. Sarafu hutengnezwa kwa ukubwa, rangi, na tembo fulani kulingana na nchi. Kutumiwa pamoja na noti katika mfumo wa fedha wa nchi. Sarafu, ni rahisi kubeba na kutumika kwa ma manunuzi madogo madogo.

Watu watano wamesimama mbele ya mashine ya maziwa iliyoandikwa Milk ATM katika duka la Destiny Dairies. Vyombo vya chuma vimepangwa upande wa kulia vinaonyesha biashara ya maziwa inayoendelea ukuta wa duka una maandishi ya matangazo na picha za ng'ombe.

Mpesa ni huduma ya kifedha kwa njia ya simu inayoruhusu watu kutuma, kupokea, kuhifadhi na kutoa pesa kwa kutumia simu mkononi, iliansishwa njini Kenya na kambuni ya Safaricom mwaka wa elfu mbili na saba na sasa imetumika pia katika nchi nyingine, mpesa huruhusu watu kutuma na kupokea pesa, kuweka na kutoa pesa, kulipia bili, kununua bidhaa na huduma na kufanya biashara.

Haya ni matunda katika kibanda na ni biashara ndogo ndogo ambapo matunda huuzwa kwenye kibanda kidogo kilicho pembeni mwa barabara au soko. Matunda kama machungwa, maembe, ndizi, mapera ,tikiti maji na mananasi huwekwa kwenye vibanda kwa mpangilio wa kuvutia ili kuwavutia wateja. Kibanda cha matunda hutoa fursa ya kipato kwa wafanyabiashara wadogo na huwarahisishia wateja kupata matunda safi.

Gari jeupe, nyeusi na jingine dogo zimesimama kwenye nyasi karibu na miti mirefu ya kijani. Gari kubwa la rangi nyeusi liko mbele. Lina madirisha yaliyotiwa rangi na matairi meusi yenye mapambo mekundu. Watu wachache wamesimama mbali nyuma karibu na msitu.